Soko la kuuzia vitu lililopo eneo la wazi huenda jijini. Nguzo na kuta zimetegenezwa kwa mbao na chuma. Kuna nguo nyingi ikiwemo mashati na zile za kike. Kuna viatu vya aina mbalimbali pia.

Duka la manguo liko na rafu nyingi na makabati yaliyojaa vitambaa na nguo ambazo zimekunjwa vizuri. Kuna aina mbalimbali likiwemo za rangi tofauti .Zingine zimetundikwa na zingine zimewekwa kwenye rafu. Ukuta wa juu una mapaka mwekundu wenye muundo. Taa za dari zimepanga vizuri kuangazia bidhaa.

Duka la vito na vifaa vya kimtindo, bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa uzuri kwenye rafu nyeupe zilizobandikwa ukutani. Kuna mikufu, pete, vikuku na hereni zilizopangwa kwenye stendi maalum. Mifuko ya wanawake ya mitindo tofauti, ikiwemo yenye kung’aa na yenye michoro, pia imewekwa wazi.

Sehemu ya duka la nguo za wanaume. Mifano ya binadamu imesimama ikionyesha suti na mashati. Kando yake kuna raki za nguo zilizopangwa zikiwemo mashati na koti za suti. Kuta zina rangi nyepesi na dari ina taa nyingi za mraba.

Sehemu ya duka la viatu haswaa zile za watoto. Kushoto kuna zile za muundo wa wawanyama na katuni, kulia kuna vya aina mbalimbali vilivyopangwa kwa wima. Sakafu ya duka ni nyeupe na ina vigae.

Duka la nguo na vifaa vya wanawake. Liko na safu zilizopangiliwa vizuri zenye bidhaa mbalimbali. Kuna mikoba ya mitindo tofauti, miwani ya jua, skafu zenye rangi na michoro tofauti. Pamoja na vito kama vile mikufu na herini. Baadhi zimetandikwa na kuwekwa kwa uzuri.

Duka la maguo huenda za mitumba ama za bei nafuu. Nyingi zimening'inia kwenye rundo za chuma zikijumuisha masharti suruali na sakafu. Baadhi zimerudikwa juu ya rafu kuna mifuko mingine na mikono upande wa juu. Ukuta wa nyuma unamstari ya rangi ya jana na nyeupe.

Duka la manguo. Kuna mannequins tatu zinazoonyesha nguo tofauti. Gauni la kijani, seti ya maroon na koti la pleats za njano. Pia kuna racks za nguo zilizopangwa zikiwemo sketi za maroon na miundo ya duka ni ya njano.

Nguo mbalimbali zinazoningi'inia kwenye reki ya chuma. Ni pamoja na mashati ya quater quater ,koti ya kijeshi na aina nyingine za mashati na jaketi. Yaonekana kuwa sehemu ya duka la nguo pengine la mitumba ama zile za bei nafuu.

Duka kubwa la nguo za mitumba lina safu nyingi ambapo nguo hizo zimepangwa kwenye reli. Kuna mfanyikazi upande wa kushoto na kuta zina mapambo ya kijiometri.

Duka ndogo la manguo, viatu na mifuko. Nafasi imejaa bidhaa baadhi zikiwa zimefungwa kwenye plastiki. Viatu vimepangwa kwenye kioo cha maonyesho na pia vimerundikwa juu ya kaunta. Kuna mifuko mingi iliyotundikwa ukutani.

Duka la nguo lililojaa nguo za kisasa hasaa mashati, jaketi na fulana zimetundikwa kwenye reki na kuwekwa kwenye rafu nyeupe za kisasa. Baadhi zaonekana kuwa na nembo za bidhaa maarufu za mitaani. Kuna mchanganyiko wa rangi na mitindo.

Ndani ya duka la nguo za wanaume likiwa na aina mbalimbali zilizopangwa vizuri. Kushoto kuna reki ya zile zimejaa mashati na mikono mifupi na fulana zilizoning'inia. Kulia kuna rafu zilizojazwa shati yaliyokunjwa vizuri, suruali na nguo nyingine. Nguo zina rangi mbalimbali ikiwemo nyeusi, nyeupe na blue .

Ndani ya duka la nguo ambapo mashati mengi ya rangi tofauti na michirizi yamewekwa vizuri kwenye meza na kuonyesha bidhaa Kuna rundo la mashati ya kijani kibichi na buluu na pia mashati meusi yenye mistari nyekundu na nyeupe.

Duka la nguo za wanawake zikiwemo za rangi na mitindo tofauti. Kuna zile za jani, kijani kibichi, nyekundu na zenye michoro. Nyuma kuna madirisha ya duka yenye matangazo likiwemo bango lenye picha za karibu za sehemu za uso. Sakafu ina muundo wa mraba mweusi na mweupe. Yaonekana kuwa duka ya kisasa.

Duka la nguo za kampuni ya Levis. Kuna bango linaloonyesha ofa mbele ya duka. Nguo zimepangwa kwenye racks zinazoonekana ndani. Muundo ni wa kisasa na kuta za kioo zinaruhusu mwanga na kuonekana kwa bidhaa kutoka nje.

Duka la nguo na viatu, lina bango lililo na rangi za bendera ya Italia ikiwemo kijani, nyeupe na nyekundu. Ndani mna viatu vingi vilivyopangwa kwenye rafu na nguo zilizoning'inia. Kuna bango la offer maalum.

Eneo la mapokezi ya malipo ndani ya duka. Kaunta ni nyeupe na ina sehemu ya juu nyeusi. Juu mna vifaa vya kompyuta, vitu vya mapambo na bidhaa ndogondogo na bango lenye namba ya Mpesa. Nyuma ya kaunta ukutani kuna televisheni kubwa iliyoning'inia ikionyesha tangazo la nguo au mitindo.

Matatu ya rangi nyeupe ikiwa imeegeshwa barabarani usiku. Milango ya nyuma na ya pande wa abiria imefunguliwa ikionyesha uenda abiria wanashuka ama kupanda. Taa za breki zinawaka na namba ya usajili ni ya nchini Kenya.

Lori kubwa la kusafirisha magari limepakia yale ya rangi nyeupe na nyeusi ya kibinafsi. Lina staha mbili za kupakia. Limeegeshwa kwenye eneo la wazi karibu na kiwanda cha magari.

Eneo la wazi lenye nyasi na magari kadhaa yaliyoegeshwa yanafanana na maeneo ya burudani ama hafla inayoendelea nje. Miti mirefu yaonekana nyuma na mandhari yaonyesha hali ya hewa safi. Watu wachache waonekana wakizunguka na kusimama karibu na magari.

Gari la kifahari likiwa limeegeshwa mbele ya duka la gari. Lina rangi nyeusi linaloonekana kuwa katika hali nzuri. Taa zake za mbele zinawaka zikionyesha muundo wake wa kipekee. Kwenye bamba la mbele kuna nambari inayosomeka.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa ndani ya chumba chenye nafasi kubwa pengine kile cha maonyesho. Sakafu inaonekana safi na kuna muindo ya kisasa ya dari. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga kuingia na kuna viakisi kutoka taa za ngani.

Magari mawii yameegeshwa kwenye nyasi, la mbele ni jeusi laonekana kuwa aina ya bei ya juu .Lina rimu za magurudumu zenye muundo wa kipekee, nyuma kuna lenye ni leupe linaonekana kuwa na paa la kubeba mizigo.

Magari yaliyosimama kwenye eneo la wazi lenye nyasi lina miti mirefu kutoka kwa upande wa nyuma. Magari yaonekana kuwa ya kisasa na safi. Yaonyesha huenda ni sehemu ya maonyesho ya magari ama pahali pa kuegeshea. Watu wachache waonekana wamesimama kwa karibu.

Gari ndogo kwa rangi nyeusi lililoegeshwa kwenye eneo la lami lenye matofali. Nyuma kuna lori ndogo la rangi nyekundu na majengo kadhaa pamoja na mabasi na magari mengine mbalimbali. Inaonekana sehemu ya maegesho, kando ya barabara.

Gari la kisasa lenye rangi nyeupe lilioegeshwa kwa upande wa barabara. Lina muundo wa kisasa na matairi meusi. Nyuma kuna uzio wa chuma na kando yake kuna jengo linaloonekana kuwa na ofisi ama biashara. Mbele kuna miti na majengo mengine marefu.

Tangazo la gari lenye rangi nyeusi likiwa limeegeshwa kwenye eneo la maegesho la changarawe juu ya picha kuna maandishi makubwa meupe yanayosomeka yule ambaye umekuwa ukisubiri.

Gari aina la matatu lililo na rangi nyeupe linafanana na la Toyota Hiace, limesimama kando ya barabarani, mlango wa kando umefunguliwa lina nambari ya usajili KDR 963V . Nyuma yake kuna majengo.

Safu ndefu ya magari meupe yaliyoegeshwa kwenye maegesho. Yanaonekana kuwa mapya na ya kisasa, yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Picha inaweza kuwa ni eneo la maonyesho ya gari.

Gari ambalo limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho cha kisasa, laonekana jipya na linang'aa likionyesha muundo wake wa kifahari na wakimichezo. Sakafu ni safi na inavigaa na mwangaza unatoka kwenye taa zilizowekwa kwenye dari na madirisha makubwa.

Gari la kifahari la michezo lenye rangi ya njano kali likiwa limewekwa katikati ya chumba cha maonyesho cha kisasa. Juu yake kuna taa kubwa ya duara inayotoa mwanga wa rangi ya chungwa ikiongeza mvuto wake. Chumba kina kuta za vioo zinazoonyesha mandhari ya nje.

Picha pana ya ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Magari kadhaa yamepangwa vizuri kwenye sakafu safi yakijumuisha mekundu, meupe, meusi na ya buluu. Watu wachache waonekana wakitembea na kuzungumza huenda ni wafanyakazi au wateja. Jengo lina madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa kutosha.

Gari jeupe aina ya toyota lililopakwa rangi ya kijani na chungwa chini, limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi laonekana kuwa ni gari la kibiashara kulingana na maandishi yaliyo kando. Lina nambari ya usajili ya nchini Kenya, nyuma yake kuna magari mengine yakiwemo leusi.

Chumba cha maonyesho cha magari chenye magari kadhaa yaliyopangwa. Mengine meusi mawili yapo karibu na sehemu ya mbele, moja kushoto na jingine kulia. Magari mengine yaonekana yakifuatana mbali. Sakafu ni vigae vyeupe na dari ina taa nyingi zinazong'aa zikiangazia nafasi hiyo. Yaonekana kama duka kubwa sana la magari.

Lori la kubebea magari ambalo lina rangi ya chungwa na limebeba magari kadhaa ya aina tofauti. Limebeba magari yaliyo safi, yanaonekana ni mapya na yametumika kidogo, yakiashiria usafirishaji wa magari kutoka baharini hadi kwa wanunuzi.

Gari la rangi nyeupe lilioegeshwa kwenye eneo lenye udongo na changarawe. Lina namba ya usajili ya Kenya. Madirisha ya gari yametiwa rangi nyeusi. Nyuma kuna majengo ya ghorofa na magari mengine yaliyoegeshwa kwa umbali.

Gari la rangi jeupe liloegeshwa chini ya jengo, enye muundo wa kisasa na paa liliojipinda. Jengo lina kuta za rangi ya kijivu na mistari ya rangi nyekundu na kijani. Kuna mapipa ya taka yaliyopangwa kwa ajili ya kuchakata kwa upande wa kushoto wa gari yakiashiria utunzaji wa mazingira.

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari kina ya aina tofauti ikiwemo nyeusi na nyekundu. Mbele katikati mwanamke na mwanamme wanatembea na kuongea.

Wanaume wawili ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Mmoja mwenye ndevu aliyevaa suti aonekana akichomeka kifaa cha kuchaji kwenye gari jeupe la umeme. Mwingine amevaa shati jeupe amesimama karibu akimwangalia. Yaashiria maonyesho kuhusu teknolojia ya magari ya umeme.

Gari aina ya Toyota likiwa limeegeshwa nje. Lina rangi ya kijivu iliyokosa ama nyeusi na lina namba ya usajiri ya kenya. Inaonekana liko katika hali nzuri , nyuma kuna ukuta na lango laa chuma ya bluu.

Magari matatu aina ya mercedes yaliyoekezwa kandokando. Yaonekana kuwa ya kifahari na mapya. Yameegeshwa kwenye eneo la lami lenye matofali makundu na nyeupe. Chini ya anga ya bluu iliyo wazi. Kuna nguzo za taa na nyaya zenye balbu zilizoning'inia juu.

Gari leupe linalofanana toyota hilux limesimama kwenye eneo lenye nyasi. Lina namba ya usajili wa Kenya. Lina matope kidogo kwenye upande wa chini kuashiria imesafiri kwenye barabara iliyo chafu.

Gari aina ya vani la rangi ya fedha limeegeshwa katika eneo la wazi lenye mandhari ya miamba mikubwa nyuma lake. Laonekana kuwa limetengenezwa kwa ajili ya usafiri wa abiria.

Gari aina ya Toyota ikiwa imeegeshwa kwenye eneo la maegesho la jengo kubwa la kibiashara. Lina rangi ya fedha na lina namba ya usajili za Kenya. Nyuma ya gari kuna jengo la ghorofa lenye maduka yenye nembo mbalimbali ikiwemo Bata likionyesha kuwa eneo ni la kibiashara.

Gari ndogo la thamani likiwa limepakwa rangi ya chungwa inayongaa. Limeegeshwa kwenye eneo la udongo na lina rimu za magurudumu nyeusi na za chungwa. Nyuma yake kuna magari mengine na majengo yenye paa za kupendeza.

Gari ndogo la rangi nyeupe la abiria linaonekana kuwa la Suzuki Alto, limeegeshwa nje kwenye udongo wenye nyasi na misingi ya matofali. Namba ya usajili ni ya Kikenya. Limo katika hali nzuri.

Gari aina ya matatu limeegeshwa kando ya barabara, ni safi, lina madirisha makubwa yaliyowekwa rangi. Miguu yake ni ya hali ya juu kwa muonekano.

Magari mawili yameegezwa kando, moja aina ya toyota kwa rangi nyeusi lingine aina ya subaru kwa rangi ya kijani. Milango ya magari haya yamefunguliwa.

Soko lenye shughuli nyingi ambalo linafanana na la jijini Nairobi la kimasai. Kuna sehemu mbalimbali za bidhaa ikiwemo stendi ya kuuzia matunda na mboga safi. Pembeni kuna eneo lililojaa sanaa za kiafrika kama vile picha zilizochorwa za wanyama na maisha ya kitamaduni.

Kikundi cha bidhaa za shanga zenye rangi rangi nyingi ikiwemo nyekundu, nyeusi, kijani na nyeupe zinafanana rangi za bendera ya Kenya na kwingineko, zinaonekana kuwa vikuu, mikufu na bidhaa vya kujipamba.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ,kuna vibanda vingi vinavyo uza matunda na bidhaa nyingine, watu waonekana wakitembea na kufanya biashara . Mbele ya picha kuna toroli na mkokoteni , nyuma kuna majengo marefu na anga ina mawingu yaonyesha mandhari halisi ya soko ya kawaida.

Duka la nyama ambapo kuna aina mbalimbali zilzopangwa kwa ajili ya kuuzwa, kwenye friji ya kuonyeshea kuna vipande vikubwa vya nyama mbichi na pia kuna miguu ya wanyama. Nyuma ina ninginia ikionyesha kuwa ni sehemu ya kuchinjia au ni mahali pa kuuzia nyama kwa wingi.

Soko lenye shughuli nyingi kukiwa na rundo la karoti mbele. Pia kuna bidhaa nyingine kama vile matunda na mboga zikiwa zimepangwa kwenye meza. Watu wengi waonekana wakitembea na kufanya shughuli ya ununuzi na uuzaji. Soko laonekana kuwa limefunikwa likitoa kivuli kwa wanabiashara na wanunuzi.

Soko la nguo za mitumba. Kuna watu wanaoonekana wakitembea na kuzitazama. Eneo laonekana kuwa limejaa na lenye shughuli nyingi ikiwa na njia nyembamba ya kupitia. Ni soko la kawaida la mtaani nchini Kenya pengine Gikomba.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi linavibanda vilivyojegwa kwa bao na karatasi kuna bidhaa mbali mbali zilizopigwa ikiwemo nguo na mifuko. Watu wanaonekana wakiendeleza biashara mbele katikati kuna mtu amekaa akitumia mashine ya kushona.

Mikoba miwili ya kitamaduni iliyotengenezwa kwa mikono yenye miundo wa kupendeza wa mistari ya rangi tofauti ikiwemo kahawia, nyeupe na nyeusi. Ina vifuniko na mikanda na ngozi yenye nakshi. Nyuma ya mikoba kuna bidhaa zingine za ngozi na shanga zilizopambwa.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi. Lina umati mkubwa wa watu ikiwemo wauzaji na wanunuzi walio chini ya miavuli ya vibanda vidogo. Bidhaa mbalimbali zinaonekana ikiwemo matunda na mboga.

Duka ama soko la sanaa likiwa limejaa uchoraji wa rangi mbali mbali na mitindo tofauti. Kuta zimejaa michoro inayoonyesha mandhari ya kiafrika, watu, mnyama kama vile Simba na Tembo na picha za kitamaduni, chini kuna rundo la michoro iliyopakwa na kusanyiko la kadi za posta.

Rundo kubwa la viatu na sadari za wanawake za aina na rangi mbalimbali. Zimepangwa kwenye meza ya kuuzia. Baadhi vimefungwa kwa kamba na vimepambwa. Kuna bango la namba 300 ikionyesha bei.

Duka lililo wazi. Ni soko la ufundi la vifaa vya utalii. Limefunikwa kwa bati. Ndani mna vitu vya aina mbalimbali za ufundi kama shanga, mikufu, vikuku na mikanda.

Eneo la soko lisilo rasmi. Upande wa kushoto kuna rundo kubwa la matangi ya maji meusi na vya metali vilivyopangwa juu ya vingine. Kuna maduka madogo ya mbao na mabati na watu wanafanya biashara.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi lililojaa umati wa watu. Inaonekana kuwa la wazi lililo na sehemu zilizofunikwa na paa kubwa za zege zenye miundo ya kipekee. Watu waonekana kukusanyika wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali, baadhi yake zimefungashwa kwenye magunia ama mifuko.

Soko lenye shughuli nyingi limejaa vikapu na bidhaa za sanaa za mikono. Vikapu vimepangwa kwa wingi vikiwa na maumbo, saizi na rangi mbalimbali zikionyesha ubinafsi na utamaduni. Rangi angavu kama vile zambarau, kijani kibichi na kahawia zinajitokeza. Watu kadhaa wanaonekana katikati ya picha.

Maua mengi ya aina tofauti yenye rangi angavu katikati kuna rundo kubwa la rangi ya manjano nyepesi. Nyuma yake na upande wa kulia kuna yale ya rangi ya zambarau na zambarau iliyo kolea.

Paa ndogo ama kibanda cha zawadi chenye bidhaa nyingi za kitamaduni na sanaa za kiafrika. Ukuta umepambwa kwa samafu zenye umbo la wanyama kama pundamilia, tembo na ramani ya Kenya. Rafu na nafasi zingine zimezaa vitu vilichochongwa kwa mbao. Kuna vile twiga, sanamu za watu, vikapu na mapambo mengine.

Rundo kubwa la matikiti maji, baadhi yamekatwa kuonyesha nyama yake nyekundu. Yamepangwa kwenye soko la wazi lililo na shughuli nyingi. Nyuma mna watu wanaouza na kununua matikiti. Kunalo lori pia.

Kuni ambamo mwanabiashara amejenga kioski, anaonekana kuuza nyanya, dania, viazi, malenge na mandizi. Kuna ishara ya ishirini ikiashiria bei ya nyanya na vikaratasi vya kuekea mzigo.

Jengo la ghorofa mbili lenye kuta za rangi ya zambarau na matofali. Limewekwa mabango kadhaa ya matangazo. Chini kidogo kuna bango la kijani linaloonyesha kanisa na mabango mengine ya biashara ndogo ndogo na pia ya kuonyesha nyumba za kukondisha.

Nyumba kubwa ya kisasa yenye ghorofa moja. Lina paa nyekundu. Rangi ya kuta ni nyeupe na njano hafifu na kuna madirisha meusi. Kuna uzia mfupi na vichaka vya kijani mbele ya nyumba. Anga ni juu safi na mawingu meupe. Yaonekana nyumba iliyotunzwa vizuri.

Bango kubwa la matangazo ya mali isiyohamishika linaonyesha jengo ndefu la kisasa la ghorofa na lina maandishi yanayosomeka kama Kilimani. Inatangaza nafasi za ofisi zenye huduma za kisasa. Nafasi hizi zinapatikana kuuzwa ama kwa kupangishwa.

Jengo refu la kisasa huenda makazi ama biashara lililojengwa kwa rangi ya udongo na madirisha mengi ya vioo. Jua linang'aa nyuma ya jengo likiweka mng'ao mkali na kuunda taswira ya vifuri. Kuna balcony kwenye kila ghrofa.

Nyumba ya kisasa iliyozungukwa na ukuta mrefu wenye waya kwa ajili ya usalama. Juu ya nyumba kuna matangi mawili makubwa ya maji yakionyesha kuwa hapa maji ya bomba yawezekana kuwa na mapungufu. Barabara iliyo mbele ya nyumba ni ya udongo ikionyesha makazi yako viungani vya mji.

La kisasa lililojengwa kwa mtindo mzuri lina paa la vigae vya rangi ya kahawia nyepesi, lina kuta nyeupe na madirisha meusi limezungukwa na ukuta wa matofali na kuna waya ya kunyonga juu ya ukuta wa usalama zaidi.

Mandhari ya jiji yenye majengo mengi mengine marefu na mengine mafupi. Kuna barabara na magari yanayoonekana na pia mto unaopita katikati ya jiji. Anga ina mawingu inaonekana kuwa mchana. Majengo yaonekana ya zamani na mengine mapya. Kwa ujumla yaonyesha shughuli nyingi za mjini.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili au tatu. Lina rangi ya kijivu isiyokolea. Lina madirisha makubwa, mengine yakiwemo ya kioo kinachopambika. Balkoni yenye kioo cha ulinzi.

Mazingira ya mjini inayoonyesha majengo mbalimbali chini ya anga safi ya rangi ya bluu. Kati ya majengo kuna lenye paa nyekundu lililoko katikati ya picha na lingine la rangi ya njano upande wa kulia. Chini mna mabango ya matangazo likiwemo moja lililoandikwa kay daja funitu.

Jengo refu la ghorofa lililo na rangi ya dhahabu hafifu na madirisha makubwa ya kioo cha bluu. Kuna balcony nyingi na paa la jengo lina miundo mbalimbali. Anga yaonekana yenye mawingu.

Nyumba yenye ukuta mweupe na paa la rangi ya kijivu lina madirisha meusi yenye muundo wa kipekee na mlango mweusi wa kuingilia, sehemu ya mbele ina sakafu ya saruji yenye alama za uchakavu.

Eneo la ujenzi lenye majengo mengi ya gorofa yaliyo kamilika kwa kiasi na mengine yakiendelea kujengwa yanaonyesha miundo ya kisasa yakiwa na kuta za rangi ya kijivu na kahawia pamoja na balcony .

Jengo refu la ghorofa linaloonekana kuwa jipya na la rangi ya kijivu na balkoni nyekundu. Upande wake kuna ukuwa wa matofali ya mawe na ardhi yenye nyasi kavu. Anga ni ya buluu safi na mawingu machache.

Ukuta wa matofali wenye muundo wa kipekee ukiwa na rangi nyekundu na nyeupe zilizopangiliwa kwa mraba. Juu ya ukuta kuna mimea ya kijani kibichi na miti na anga ya blue yaonekana juu yake. Chini ya ukuta kuna msingi wa saruji. Ni ukuta uliopambwa vizuri sana.

Balcony ya kisasa yenye sakafu ya vigae vyeupe na uzio wa vioo na chuma kinachong'aa. Ukuta wa jengo una rangi angavu ya manjano. Kutoka kwenye balcony tunawezakuona barabara iliyo chini na majengo mengine yakiwemo yale marefu ya ghorofa kutoka kwa umbali.

Bango la matangazo ya mali isiyohamishika lililowekwa kwenye nguzo. Ni la rangi jeusi na maandishi meupe na ya dhahabu. Mandhari ya nyuma yaonyesha anga safi ya bluu na majengo mengine ikidokeza kuwa Lavington ni eneo la makazi jijini Nairobi.

Nyumba ya kisasa yenye gorofa mbili imepakwa rangi ya mchanga na kahawia ina madirisha makubwa na balkoni yenye matusi meusi. Mbele ya nyumba kuna bustani iliopangiliwa vizuri yenye nyasi fupi na miti ya mitende. Njia ya kuingilia imeundwa kwa matofali mekundu na uzio wa kisasa upo pembeni.

Kuna nyumba moja lenye paa la kahawia na kuta za rangi isiyokolewa limezungukwa na ukuta wa mawe. Nyuma kuna nyumba nyingine na miti michache. Mbele ya nyumba kuna ardhi kame isiyo na mimea mingi.

Bango la tangazo lililobandikwa kwenye nguzo. Linatangaza majengo ya ofisi huko kilimani. Laonyesha picha ya jengo la kisasa na lenye ghorofa nyingi zinazouzwa na kupangishwa.

Mabango mawili yaliyounganishwa yanaonyesha matangazo ya juu lina tangazo ya huduma za gereji zikiwemo kupakwa kwa gari rangi. Kuna anwani ya barua pepe na namba ya simu. Chini kuna bango lililoandikwa ploti zinazouzwa kwa herufi kubwa nyekundu.

Hili ni nyumba lililo na madirisha makubwa, nje kuna bustani nzuri ya rangi ya kijani, kando yake kuna mimea pia inayoridhisha kwa rangi ya kijani. Kando kuna manyumba mengine mawili ya jirani.

Rafu kubwa iliyojaa vinywaji vya kuongeza nguvu. Rafu hii imewekwa taa za bluu zinazong'aa zikivutia macho kwa bidhaa mbalimbali. Kuna aina nyingi ya vinywaji zikiwemo bidhaa maarufu kama Redbull.

Foleni ndefu ya watu wakisubiri kulipia bidhaa kwenye duka kubwa. Kuna kaunta kadhaa za malipo na baadhi ya watu wana vikapu vya ununuzi vilivyojaa. Mfanyakazi mmoja amevaa shati nyekundu aonekana kuhudumia wateja. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu pembeni.

Duka kubwa ambapo rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali. Kuna hasa bidhaa za kahawa zikiwa zimefungashwa katika vifungashio tofauti na rangi nyingi. Baadhi vimechapishwa majina ya kampuni. Bei zimeandikwa chini ya baadhi ya bidhaa hizo. Mwangaza wa kutosha unatoka juu.

Sehemu ya duka kubwa hasa eneo la vinywaji vikali. Rafu ndefu zimejaa aina mbalimbali ya pombe zikiwemo Vodka na vinywaji vingine. Kuna mabango ya ofa na bei zilizopunguzwa yakionyesha ofa maalumu inayoendelea.

Eneo la rejareja la vyakula vingi vilivyokaushwa na kuhifadhiwa. Inaweza kuwa katika duka kubwa ama sokoni . Kuna safu za mapipa ya wazi yaliyojaa bidhaa mbalimbali kama vile karanga, maharagwe matunda yaliyokaushwa na viungo.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa, juu yake kuna mabango mawili. Mbele ya jengo kuna miti yenye majani mengi ikificha sehemu ya chini ya jengo. Anga ni safi na jua laonekana kuangaza.

Baiskeli zilizopangwa ndani ya duka, zina rangi tofauti ikiwemo nyekundu na nyeusi. Baadhi zina vikapu mbele, zingine ndogo zina magurudumu ya kusaidia. Kwa nyuma kuna viti vya plastiki zilizopangwa juu ya kila moja.

Duka kubwa lililo na bidhaa kwenye rafu. Chini kuna sakafu ya vigae safi na toroli ya ununuzi ikionekana kwa umbali. Kuna pakiti za taulo ya kike zenye rangi ya zambarau. Nyuma kuna rafu zingine zilizowekwa masabuni.

Rafu ambayo imejaza na vikombe vingi vya kahawa ama chai vikiwa vimepangwa kwa utaratibu. Vina miundo ya mistari nyekundu, nyeusi na nyeupe zikifanana na rangi za bendera ya Kenya. Kila safu ina vikombe inayo lebo ya bei.

Sehemu ya duka kubwa haswa pahali pa vinywaji vikali. Mna rafu nyingi zilizojaa chupa za vinywaji mbalimbali. Kuna friji nyingi ambayo ina vinywaji baridi kama soda na beer .

Rafu nyingi zilizojazwa bidhaa mbalimbali katika duka kubwa zimejazwa na chupa za mafuta ya kupikia na bidhaa nyingine za majimaji. Za chini zimejaa bidhaa zilizofungashwa kwenye mikebe na pakiti ndogo zikiwa na rangi angavu kama njano na kijani.

Safu ndefu ya baiskeli zilizopangwa ndani ya duka kubwa ikionyesha urefu mpana wa baiskeli za aina mbalimbali, baadhi zina rangi angavu kama vile kijani kibichi na chungwa. Nyuma kuna rafu zilizo na bidhaa nyingine zikiwemo magari ya kuchezea na vitu vingine.

Ni sehemu ya duka kubwa linalouza bidhaa za urembo na utunzaji wa ngozi. Rafu ndefu zimejaa chupa nyingi za shampoo , roshani na bidhaa nyingine za nywele. Baadhi ya rafu zina taa zinazong'aa.

Sehemu moja ya duka kubwa hasa ile ya nyama. Kuna mabango makubwa yaliyoandikwa nyama ya nguruwe, nyama nyeupe na nyama nyekundu yakiashiria sehemu tofauti za nyama. Chini ya mabango kuna kaunta kubwa za kuonyeshea nyama zikiwa na nyama mbalimbali na wafanyikazi wa duka wakiwa wamesimama nyuma yake.

Dirisha linaloonyeshea keki na vitu vitamu katika duka la mikate ya kuokea ama mkahawa. Lina rafu nne zilizojaa aina mbalimbali za keki. Kuna zenye rangi tofauti za duara zilizopambwa na niginigi na ndefu. Kila kitu kimepangwa kwa kuvutia.

Sehemu ya duka kubwa lina vitu mbalimbali ikiwemo vinyago, michezo na vitu vingine vya watoto. Ni eneo lenye mwanga mkali na bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Sakafu ni vigae na kuna ishara ya bei zikining'inia kutoka juu.

Ndani ya duka kubwa la soko ya kisasa, lina sehemu mbalimbali za bidhaa ikiwemo pande ya matunda na mboga, bidhaa za maziwa na sehemu ya kuoka mikate. Mwangaza umetoka juu na sakafu inaonekana safi.